Mama huyu ambaye amesiamam karibu na mtoto mchanga mwenye amelalishqa juu ya kitanda, naye mtoto kama tunavoona anapewa, kuna chanjo anapewankupitia kwa mdomo yake, huyu daktari ambaye ameinama karibu na yeye ameshikilia kitu kidogo kqa mdomo ya huyu mtoto, na ametabasamu.

Hapa kuna mtungi ambazo zimepanga laini. Kuna mfereji ya maji zilizotoka karibu na hii drisha kubwa imefunguliwa na tena tunaona viongozi wawili wanasongea karibu na hiyo mfereji. Tena tunaona kando kando kuna watu wengine ambao wamesimama tena wanaonekana ni viongozi, kando yao pia tunaona kuna watu ambao wanajaribu kupiga picha.

Wamama hawa wawili ambao wako kwa hii nyumba wamefunga wote maski wanonekana wakiwa katika nyumba enye imefurikwa na maji. Anajaribu kuchota maji zilizondani ya hili kuje ndani hapa wakimwaka nje.

Mtu huyu ambaye amelala ameiangalia juu. Amefungua mdomo yake wazi. Tena tunaona kuna daktari wawili. Mmoja anaonekana kumulikia mwingine, tena mwingine ameshikilia vitu mbili kama sindano amewekelea kwa meno yake.

Huyu, mwanamke huyu ambaye amevalia nguo nyeupe, amevalia koti yake nyeupe kuna moto inayotoka kwa paipu iliyo kando yake anaonekana kuna kitu anachoma ameishikilia kwa mkono yake. Nyuma yake tena kuna watu ambao wamekaa wamevalia nguo zao na mama huyu.

Mwanaume huyu ambaye anapewa chanjo amefunga mdomo wake kidogo na tena tunavyoona amefunga mask na kofia, ameshikilia sindano kuna muuguzi ameshikilia sindano anataka kumdunga huyu ambaye amekaa chini.

Kwa hii barbara kuna gari moja inakaa ni kama vile zinakuja upande mmoja. na tena kuna mtu ambaye amepewa mkokoteni anaenda upande ingine. Kuna bodaboda, kuna magari zingine zinaenda, kuna lori kubwa zilizo mbele. Tena tunaona hii barabara imefurikwa na maji, maji ni mingi sana na kuna watu ambao wanatembea kando.

Hizi zenye tumeonyeshwa hapa ni dawa ambazo zinafanana. Pakiti zote mbili zinafanana. Imeandikwa matandiko zenye ni sawa, tumeonyeshwa pande zote mbili za hizi dawa ni dawa tu sawa lakini upande ndio ni tofauti .

Mtoto huyu ambaye anaonekana kulia kusononeka sana ameshikwa kichwa na mkono na mtu mmoja ambaye amesimama nyuma yake. Mwenye amesimama kando yake pia ameshika mkono yake na anaonekana kumdunga sindano.

Paketi hili lililo juu ya meza ni paketi la dawa tena kando yake kidogo kuna chupa ya dawa ni kama inaonekana kuwa dawa zote, imeadikwa kwa hii chuoa na ziko kwenye paketi zote zimefanana, zimeandikwa vitamin 3 D na tena kuna modanich 5abusol 1ml

Huyu ambaye amekaa chini ameiwekelea kuna kitu kama mashine ameiwekelea juu ya kichwa yake .Tena kuna kitu ameshika kwa mikono yake. Amevaa koti nyeupe na kuna karatasi zilizo mezani na watu wengine kando.

Mkono hii yenye imeshika dawa ndogo mbili tena tunavyoona ni dawa mbili zenye zimefanana ziko chupa ndogo zenye zimefanana. Ameshikilia sindano na anaonekana kutoa dawa kutoka kwa hii chupa ndogo akiwekelea kwa sindano.

Picha hii imechorwa hapa, imechorwa water melon na mbegu zake tena kuna matawi. Juu ya sahani kuna maandiko zimendikwa juu herbal clinic maasai herbal buy now pata tiba kwa asilimia mia moja ndani na nje ya Tanzania.

Mtoto huyu ambaye ako karibu kidogo, na kuna mbaba mwenye ameenda mbele kidogo tunaona maji ni mingi sana, watu hawa wanajaribu kutembelea, kuna mbuzi zilizo kando na kuna tena mtoto na nyumba zilizo kando na watu wengine ambao wanaonekana kwa mbali kidogo, wote wakijaribu kutembea.

Chupa hili yenye tumeonyeshwa juu ya hii meza ni chupa ya dawa zimefungwa. Kuna maandiko yameandikwa Brucan Capsul .Tena kuna zingine zimeandikwa hazijaonekana vizuri. Kuna dawa zimetolewa ziko juu ya meza. Dawa nyekundu refu refu na si kubwa sana.

Mama huyu ambaye anaonekana amezaa tu saa hii, tunaona ameshikilia, mtoto mchanga sana, anayemwangalia ,alafu tunaona mtoto pia amekaa tu kama ni mchanga sana, tunavyoona huyu mama ako hospitali kuna kitanda inaonekana kando yake.

Mtu huyu daktari huyu mwenye amevalia nguo koti yake nyeupe na amevalia mask yake ameshikilia vitu zenye zinakaa kuwekwa kwa hii chupa, ni vitu inakaa kama dawa nyuma yake kitu naona kuna karatasi kubwa sana maandiko zenye zinaonekana sana ni cofax na kuna tc .

Ambaye amekaa chini ameshika chupa mbili zenye ni nyeupe, yote mbili inaonekana ni chupa zote za dawa, chupa hizi kuna karatasi zilizowekwa juu, karatasi hizi hazijafanana kumaanisha hizi ni chupa tofautitofauti ama dawa zilizo ndani hazijafanana.

Mama mmoja pale akiwa ameshika mtoto wake ili apewe chanjo, ameshika mtoto wake halafu daktari akiwa pale anapea mtoto chanjo kupitia mkono ilhali mtoto analia. Pale kando yake kuna wamama pia wamekuja na watoto wakipanga laini wakingoja kufanyiwa chanjo.

Hizi zimepandwa hapa tunaona ni mimea hazijaonekana ni mimea aina gani vizuri na mtu ambaye amevalia nguo nyeupe amejifunika kila mahali akona mtungi inaonekana mtungi la dawa ameshika pipe kwa mkono yake ingine ananyunyizia mimea zilizo pandwa hapa.

Hapa mtoto ameletwa na mama yake katika hospitali. Ameshika mtoto wake alafu daktari pale akiwa anataka kupea mtoto chanjo kwa kupitia sindano pale kwa mkono. Mtoto analia pale akiwa hataki kupewa chanjo.

Hii ndogo sana yenye imefungwa vizuri na na kifuniko yake nyekundu. Tena tunaona ni chupa ya dawa. Kuna maandishi zinaonekana kidogo. Poliovac, vaccine type one, two and three, heatmaker, na tena kuna zingine hazijaonekana mingi.

Hizi chupa chupa tofauti tofauti. Inaonekana yote ni chupa ya dawa lakini ni tofauti. Kuna zingine refu, kuna zingine zenye si refu. Kuna pana, kuna ndogo. Tena maandishi zilizojusa hizi chupa zote hazijafanana. Kuna zenye zimeonekana decha msangambi lioki.

Huyu mwenye amefungua yake , kuna mtu huyu ambaye amefungua mdomo wake wazi tena tunaona kuna mkono imeshikilia kitu ndogo kama mashini ameingiza kwa mdomo yake anaonekana kushikilia upande wa meno .

Hapa ni hospitali. Hospitali ambayo kuna daktari mmoja amevaa shati lake nyeupe. Akiwa pale anaangalia mdomo wake. Inaweza kuwa mgonjwa amekuwa na shida ya meno ndio maana anaangaliwa na daktari.

Hizi jahazi tunaona hapa watu wamejaa ndani, tunaona pia kuna ambao wamesimama, kuna tena mbili, kuna watu ambao wamesimama, kuna jahazi mbili zenye ziko kando kabisa. Kuna mtu moja tu, watu wawili wanaonekamna. Kando kuna nyumba za mabati na nyasi chini, na tena tunaona kuna ndizi zilizo kando.

Hizi zenye zimeonekana hapa ni chupa ndogo zenye inaonekana ni chupa zenye dawa hasifanani. Maandiko zilizoandikwa juu, makaratasi zilizoandikwa juu hazijafanana. Moja imeandikwa sterile diluen na ingine imeandikwa MMR two .

Ambao wengi wao wamevalia nguo zenye zimefanana, wanaonyeshana vitu kama tablet kwa picha, wengi wao wameishika kwa mkononi mwao, wanaonekana kuonyeshana ili ipigwe picha.

Wamama wawili wote wamekaa pale katika kitanda. Mwingine, ni mama mjamzito alafu mwingine ni daktari. Huenda huyu daktari amekuja kwa huyu mama ili kuonyesha au kuelimisha huyu mama jinsi ambavyo anaifanya wakati huu wa ujauzito wake.

Hawa waambatana watu wengi wao wamevaa nguo zimefanana. Wamefunga tena maski kila mmoja wao. Wanaonekana kujadiliana au kutaka kufanya kitu. Nyuma yao tunaona kuna watu tu ambao pia ambao wamesimama nao.

Hapa ni duka. Duka hili hasa huwa na mali tofauti tofauti. Na unapoona kwa katika kwako umesahau ama umekosekana na vitu unaenda pale na pesa zako unazinunua. Hii inafungwa imefunguliwa kila siku. pale unaenda na pesa zako unapewa mali ambayo unahitaji.

Huyu ambaye amefunika kila mahali na vitu nyeupe, ameishikilia, amefunika mpaka mdomo, mkono, kichwa, kila mahali imefunikwa. Tena tunaona kwa meza iliyo karibu na yeye hasa kuna vitu zimewekelewa juu, zilizo kwa chupa la maji. Tena kuna zingine zinakaa dawa huku tabia tunaona kwamba karatasi zimewekwa juu.

Watoto hawa ambao kila mmoja wao ameshika kitu kama bao imeandikwa kitu kisichoonekana. Hizo vitu ambazo zimeandikwa inaonekana kuonyeshana. Kwa meza kuna vitu vya wasichana kutumia hizo za kike kila mwaka zilizopangwa, tena kuna zenye hazijafunguliwa.

Yule ambaye amekaa kwa hii kiti, anaonekana kupokea chanjo amefungua mkono yake moja, naye daktari ameinama karibu na yeye, ameshikila sindano kwa mkono ingine anaonekana kumpea huyu chanjo, kando kidogo tunaona kuna sanduku la kubebea dawa za chanjo.

Wamama watatu, wote wamevaa koti ya nyeupe na hapa wamebeba sanduku ama boksi, wote wamebeba sanduku nyekundu halafu pale katikati wote wamebeba mbilimbilii.

Mtoto huyu anaonekana anabadilishiwa nguo na mama ambaye ameinama karibu na yeye, juu kuna faili na karai ya rangi nyekundu, mtoto huyu anaonekana kuwa nyumba ya nursery vile tunavyoona, kuna kitu imejengwa karibu na yeye ya vioo.

Yule amabye amekaa kwa hii kitanda ameshikilia mtoto mchanga mwenye anakaa tu kuzaliwa. Amecheka, ametabasamu. Tena tunaona kuna neti iliyo kando yake. Tunaona kuna kitanda na tena tunaona kuna kitu ingine ama kuna kitanda ingine iliyo kando.

Hawa ni wachezaji wa timu moja wote ambao wamevaa sare zinazofanana. Walikuwa wanacheza mchezo wa mpira ya mkuu. Wameibuka ushindi maanake mmoja wao ameshika sadaka ama zawadi na kuikelea juu kuonyesha upendo na kuonyesha hufuraha yako kwa ushindi huo.

Tumeonyeshwa mgonjwa mwenye amelala ameangalia juu naye daktari ambaye ako karibu na yeye ameshikilia kando ya uso yake kuna kitu yenye ameshikilia kwa mkono yake, kuna pia ambaye amesimama kando yake anaonekana kuangalia juu tu juu yao kuna mashine yenye imefunguliwa inatoa taa.

Hii ni dawa, dawa ambayo iko hapo kwa chupa, yeye daktari ambae ako pale anatoanisha madawa akiweka kwa shindano ili apime kile ambacho kinahitajikana ama kile ambacho mtoto anahitajikana kabla apewe chanjo.

Hii ni lori ambao hasa kazi yake ni kupepa magari kuna magari mapya anaweza kuwa magari haya yametoka nji igine inaletwa ,magari mapya inaweza kuwa magari haya yametoka kutengenezawa yanaletwa hii lori huwa inapepa haya magari hadi pale sokoni ambayo inatarajiwa kuuzwa pale.

Madawa zote zilizo juu ya hili meza, kuna mbili tu zinaonekana. Kwa hizi mbili kuna moja inaonekana vizuri sanaa lakini yote mbili inaonekana kuwa ya dawa zenye zinafanana zimeandikwa single dose zero point two five ml measles mumps rubella virus . Tena kuna sindano mbili zenye hazijafanana zilizo kando.

Mtu huyu ambaye anaonekana bado ni mtoto mdogo si mdogo sana. Ameiekeleya mguu yake moja juu naye anayekaa kando yake mwenye amesimama ameshikilia hiyo miguu yake. Na anaonekana kuwa ameshikilia kwa magoti na huku kwa koti chini kabisa na anaonekana kumwangelesha huyo makuskia mahali kubwa uchungu.

Hizi ni nyumba ndogo zenye zinaonekana hapa. Imeandikwa juu public toilet. Tena kuna mtu ambaye ako anaonekana kutaka kuingia ndani. Hii nyumba ndogo sana za kujisaidia zenye zimejengwa vizuri, inaonekana ni nyumba za maserikali.

Hawa wamama wawili wamevalia nguo zenye zimefanana. Wameshikilia mashine zilizo mbele yao. Tena tunavyoona kando ya huyu mwenye ako karibu sana na meza yenye masi anaonekana hawa wawili walikuwa wanatengeneza hizi.

Tumeonyeshwa mama, mama ambaye anaonekana tu ametoka kuzaa, amefungu kichwa yake, Amevalia nguo yake ya kulala. Tena Kuna huyu mwanaume amevalia nguo nyeusi ameshika katoto kuchanga sana ni mwenye anaonekana tu ametoka kuzaliwa.

Tunaona imefurikwa na maji, maji ni mingi sana. Kuna gari inajaribu kutembea kwa hii maji, kuna tena lori iliombele kabisa, kuna manyumba zilizo karibu zinaonekana kuwa zimefurikwa pia na maji ndani.

Hizi ni dawa ambazo mtu huwa anakula wakati anaposikia maumivu katika mwili. Dawa hizi mtu anakula ili kuzuia magonjwa ya baadaye na tena kumpea nguvu. Tena inampea afya nzuri na tena inampea ngozi ambayo inahitajika.

Mama huyu ambaye amekaa chini, anaonekana kushikwa kichwa karibu na maskio yake, wametoa nywele halafu kuna kitu wameshikilia karibu na maskio yake, inaonekana kuna kitu yenye anatolewa ama kuna kitu daktari anaweka kwa skio.

Pale Kuna duka ambalo kuwa inaleta maji, pale watu ambao ni wamama wamekuja amesimama pale Kwa laini na mitungi zao, wamekuja na mitungi zao wakingoja kufikia hili waweze kuchota maji hapa Kuna baba moja ambaye anapita.

Hizi ni dawa, dawa hizi hasa hua inapatikana katika duka la madawa. Hizi ni madawa ambazo mtu hua anatumia ama anakula anapokua anasikia machungu ama maumivu katika mwili. Tena hizi dawa hua inapea afya mzuri mwili.

Mtoto ambaye anapewa dawa kupitia kwa mdomo yake, ameshikwa na mama mwenye amevalia kofia nyekundu, ameshikwa kuona juu, tena muuguzi ambaye ameinama karibu na yeye ameshikilia dawa kwa mkono yake na kumpea huyu mtoto kupitia kwa mdomo.

Hii ni ngamia ambayo huenda imeanguka ama imekufa kwa sababu ya kukosa maji ama kutembea kwingi yeye ametembea pia kwa njia kubwa akibeba mzigo, yeye anaweza kuwa amechoka kwa jua kubwa kwa nchi ama pia ukosefu wa maji.

Mama ambaye ameinama karibu na mtoto mdogo mchanga sana. Mtoto analala ,kumfunika na leso tena tunaona kuna kitu kama mashine iliyo kando yao ni kama ya kupima kilo na hapa tena tunaona kando kabisa kuna kitu kama tarakilishi inayoonyesha.

Chupa hizi zilizo juu kwa hii meza ni chupa zenye zimefanana tatu, mbili zimefanana. Tena tunaona pakiti iliyo juu ya meza imeandikwa yellow fever vaccine . Tunavyoiona hizi chupa zenye zimefanana tatu ziko na vitu kama makaratasi juu.

Hapa ni sokoni ambapo wakulima wamekuja kwa wingi, ili kuuza mafuta zao ama vitu zao kwa soko. Wamekuja kwa wingi alafu pia kuna wauzaja ilhali kumenyesha na inaweza kuharibu soko lenyewe.

Huyu ambaye amekaa chini ya kiti ameangalia juu na tena amefungua mdomo yake wazi naye daktari ameshikilia kitu kama kijiko ni kama iko na damu na kwa pande mwingine ameshikilia tena kitu iliyo na damu. Amesimama tu akimwangalia hapo juu.

Watu hawa wawili ambao wamevalia kitu nyuma yao, wanaonekana kujaribu kuzima moto. Kuna moto mingi sana yenye inawaka karibu na hao. Tunaona nyasi ni kama imekauka na tena imeshika moto kwa haraka.

Chupa hii moja yenye tumeonyeshwa hapa ,ni chupa ingine ndogo sana na inaonekana ni chupa ya dawa, tena kuna pakiti yake yenye wametoa hii chupa kutoka ndani yake. Zimefanana kumaanisha hii chupa imetolewa kutoka ile pakiti. Tena kuna vitu zimeandikwa juu imeandikwa 'Feosol Ferrous Sulfate iron. High Potency Iron'.

Watu ambao wamesimama hapa wameshika kitu kama kitu ya kuosha choo. Kuna choo yenye tunaonyeshwa hapa, wanaonekana kuonyesha watu vile kuosha. Huyu mtu ameshika harpic, mwingine ameshika chaki la dawa, na ameshika tena kitu ya kuosha.

Chupa hili ndogo, chupa nyeupe iliyo juu ya meza imeandikwa: Cranberry pills for UTI . Tena kuna zingine zilizo kando hazijaonekana vizuri. Kuna pia sindano iliyo kando yenye haijaonekana vizuri.

Huyu ambaye ametoka kwa hizi choo, ni nyumba ndogo ndogo sana zinaonekana kuwa ni choo. Juu ya hizi nyumba kuna kitu imejengwa na tunaona kuna mtungi iko juu yake. Mtu huyu anaonekana kuwa ametoka nje ya hili choo, ametabasamu. Anaonekana kuona picha.

Pale kuna msichana Muislamu ambaye amevaa gauni yake nyeusi. Amesimama katikati ya katikati ya ardhi akiwa pale kumekauka. Maanake miti yenyewe kumekauka. Inaonyesha kwake haijawaikuwa.

Hizi ni dawa ambazo hasaa watoto waliyekuwa na miaka kumi kurudi chini huwa wanapewa ili kuzuia magonjwa baadaye ama kuwapea nguvu na tena kuwapea ngozi zile soft na tena kuwa na afya nzuri.

Amekaa chini kama ameshika mtoto mdogo na amemfungulia mkono yake, daktari naye anatayarisha huyo mtoto apewe chanjo anainama karibu na huyo mtoto na sindano mkono ni mwake.

Hili tunaona mtu aliye kando kuna kitu amevalia kwa mdomo yake halafu amevaa nguo tena zenye zimefunika kila mahali. Ameshikilia kitu ameiwekelea kwa pua ya hii ng'ombe. Anaonekana kupima kitu. Kuna tena mtu ambaye anaonekana tu mkono na ameshikilia pembe.

Kumekuwa na mporomoko wa nyumba .Pale kuna nyumba ambayo imeporomoka. Halafu kando yao kuna mafundi ambao wamevaa sare zinazofanana wakiwa wanaangalia hii kuporomoka kwa nyumba inaeza kuwa imeharibu mali za watu ama pia imeezaleta ajali na kuwaua watu waliokuweko ndani.

Naona ni mkono za mtoto mdogo tena ni mikono zenye ziko na ugonjwa ziko na vidonda vidonda kwa mwili mkono kila mahali daktari naye pia ameishika anaonekana kuingalia yote mikono mbili.

Hapa kuna daktari. Daktari huyu akiwa ameenda pale katika nchi ili kuchanja mama. Kuna mama pale amekaa akiwa anataka kuchanjwa na huyu daktari. Ndio ametoa shati lake ili kupewa chanjo katika mkono yake.

Katika hiki kiwanja kuna mama mmoja amesimama katikati ya watu. Yeye kuna watu ambao wamekaa kiti wamemzunguka huyu mama. Yeye yule mama ambaye yuko katikati anaweza kuwa ni mwalimu amekuja kuelimisha.

Huyu ambaye amekaa anaonekana kupewa chanjo kupitia kwa mkono na daktari ambaye ameinama kwenye kiti, amekaa ametoa. Tena kando yake juu ya ile meza kuna ile kitu ya kubebea dawa, tena nyuma yake kuna muuguzi mwingine mwenye amesimama.

Huyu ambaye amekaa chini, anaona juu, amefungua mdomo yake naye daktari anaonekana kukagua meno yake. Ameshikilia kitu ambayo meno ya huyu mgonjwa. Mbele yao tunaona kuna meza iliyo na dawa.

Hii ni dawa ambayo hasa huwa watu wanaikula ama wanaendea pale dispensary ama ni duka la dawa halafu unapewa, hili inazuia maumivu ambayo ulikuwa unaskia na tena inasaidia kuondoa magonjwa ya baadaye.

Mtu huyu ambaye amekaa chini kwa kiti amefungua mkono wake mmoja wazi anafunika na kupewa chanjo naye daktari ambaye ameinama karibu na yeye ameshikilia sindano. Inaonekana kutaka kumpea huyu chanjo kando yao tunaona kuna sanduku ya kubebea hizi dawa za kupea watu chanjo.

Hapa kuna mwanamme mmoja ambaye amevaa koti lake akiwa amesimama pale katikati ya shamba . Shamba hili kuna mahindi ambayo yametoka kupandwa bado ni kidogo yeye anahakikisha Mahindi haya, mahindi hayo yamemea vizuri.

Naona kuna ajali yenye imetokezea hapa, kuna lori ama basi yenye imekaa kuharibika sana inaonekana kuwa imesimamishwa na imeharibika sana kutokana na ajali hiyo. Kuna lori pia kubwa ya mafuta imeandikwa danger, petroleum .Watu ni wengi sana wanaonekana kujaribu kuiangalia.

Ambaye ameinama chini ameshikilia mtungi yake, anachota maji kutoka kwa mfereji. Tena kuna karai zilizo chini kwa hiyo mtungi. Kuna nguo zilizoanikwa, kuna tena nyumba ya mabati iliyo nyuma yake, ni nyumba mbili.

Hapa kuna msichana ama kuna mtoto mmoja ambaye anafanyiwa zoezi. Ueda hawa ni wazazi wake mwanamke na mwanaume. Huyu anaeza kuwa akona shida ama amekuwa na shida za mguu. Anafanyiwa mazoezi ili mguu zake zikuwe na nguvu.

Hii ni dawa , dawa hii haswa inaonyesha kuna dawa na Kuna sindano hii ni dawa ambao huwa napewa watoto chanjo, watoto waliyo na miaka tana na kurudi hili kuzuia na tena kwapea afy nzuri.

Hizi ni dawa ambazo mara kwa mara hupewa watoto wakiwa na miaka kumi na kurudi chini ili kuhakikisha watoto afya nzuri na tena ngozi nzuri inayovutia, hii dawa huwa wanapea pale hospitali kwa mchanjo.

Hii na dawa yenye inaonekana kimeanguka imeandikwa vitamin D3 tena alafu imeandikwa juu kidogo imeandikwa now , tena kuna dawa zenye zimetolewa ndani zimemagwa kwa meza ni dawa tu zenye si za kawaida.

Muuguzi ambaye amevalia nguo nyeupe amewekelea yake macho nne na ameshika, kuna vitu zenye anaandika juu ya meza na mashine za juu ya meza pia, vitu ni mingi juu ya meza.

Mama huyu ambaye ameshika mtoto mdogo mchanga amekaa karibu na dirisha naye muuguzi amesimama karibu na yeye kuna kitu ameshikilia kwa mkono yake anaonekana kutaka kumwekea mtoto huyu kupitia kwa mdomo yake.

Hapa kuna mwanaume mmoja ambaye amevaa koti lake nyeupe. Yeye ameshika mtungi, akiwa katikati la shamba, huenda anatuanisha ili kuhakikisha kuwa hakuna vidudu ambaye itaua hiyo maharagwe ili maharagwe iive ikiwa na afya mzuri.

Kuna mtoto mmoja ambaye amekaa pale kama amevaa shati lake nyekundu. Alafu mbele yake kuna mama moja amevaa boti lake nyeupe kama amesimama pale. Huenda daktari huyu anatayarisha dawa ya kumpea huyo mtoto.

Wauguzi hawa wawili ambao wamefunika kila mahali hapa kuna mtoto ambaye amewekwa juu, anaonekana ni mtoto mdogo amezaliwa tu ,mashine ya kupima inaeza kuwa ni ya kupima kilo ya mtoto, imewekelewa tena hapo imeonyesha kilo za mtoto ,naye mtoto anaonekana kuvaliwa nguo.

Daktari huyo ambaye ameshikilia dawa ndogo, chupa ya dawa ndogo kwa mkono mmoja, alafu ameshikilia sindano kwa mkono ingine. Anaonekana kutoa dawa kutoka kwa hili chupa ndogo akiwekelea kwa sindano. Tena kando yake tunaona kuna watu ambao wanakaa kupanga laini.

Chumba cha operesheni, kuna madaktari ambao wamevaa sare zinazofanana alafu kijana, nyuma yao kuna daktari wengine wasaidizi, hao wakiwa wanatayarisha opereshwni ambayo inatakikana kufanyika.

Watu hawa ambao wamepanga laini, kila mmoja wao tunaona kuna kitu ameshikilia kwa mkono, tena kuna gari mbali kidogo, kuna vitu zimejaa. Watu ambao wako mbele yao wameshikilia vitu kama kuna mitungi kubwa kubwa kama za mafuta ni kama kuwapea hawa vitu za kutumia.

Mama huyu ambaye amekaa chini ameshikilia mtoto mdogo mchanga sana, naye mtoto amefunguliwa mkono anaonekana kupewa chanjo na daktari mwenye ameinama karibu na yeye mwenye ameshikilia sindano. Pia tunaona kuna hao wawili mama na daktari wamevalia wote maski.

Muuguzi ambaye ameinama karibu na mtoto mdogo mwenye amewekelea kitu yenye inaonekana ndani kama karai. Anaonekana kumshika huyo mtoto ama kumvalishia nguo. Ni mtoto tu mdogo mchanga anaonekana kuwa kuzaliwa.

Tuko sanaa hii chupa ya dawa, imeandikwa MMR Measels, Mumps Rubella vaccine kando ya hili chupa ndogo ya dawa, kuna sindano imwekelewa tu juu ya meza karibu na dawa hii.

Mama moja ambaye amekaa pale kwa kiti ametoka mukzaa mtoto, ameshika mtoto wake kikeni kando yake kuna mama ambaye amekuja kumtembekea kama amemleta zawadi, huyu mama ameinama kama anatuanisha zawadi ambaye amemleta huyu mama.

Chupa hili ndogo. Chupa nyeupe, chupa inaonekana ni chupa la dawa imefungwa vizuri juu ya hili chupa kuna maandiko zenye zimeonekana na kuna zenye hazijaonekana zimeandikwa Ngiri Sugu for hernia.

Hapa ni daktari mmoja ambaye amesimama katikati ya kitanda akiwa amevaa koti lake la kazi nyeupe yeye amesimama pale akiwa anaangalia ama kuhakikisha kila kitu iko sawa pale hospitali.

Mtu huyu ambaye amekaa chini kwa hili kiti ameshikilia kiuno yake, tena tunaona kuna mwuguzi amesimama karibu na yeye. Ameshika mikono yake na amaonekana kutayarisha kumpea chanjo. Kuna kitu tena, kuna chupa iliyo mezani ya meza.

Huyu mtu ambaye anaonekana kutaka kuosha hizi nyumba, ameingia, anataka kuingia, kuna maji zilizo kwa ndoo kuna kitu ya kuosha nyumba kwa mkono ingine. Hii nyumba kuna maandiko imeandikwa safe water alafu kuna maandiko hazijaonekana.

Mama huyu ambay amesimama amekaa mbele, anaonekana kuwafunza ama kuwaongelesha wamama wengine ambao wamekaa chini, kuna wenye wamekaa chini kabisaa kwa nyasi, kuna wenye wamekaa kwa viti, wote wamefunga leo, wanaonekana wanaeza kuwa ni maasai na tunaona kuna nyumba iliyo mbali inaendelea kujengwa.

Mtoto huyo, mama huyo mwenye ameshika mtoto ambaye anaonekana kulia, amefungiwa mguu yake anaonekana kupewa chanjo kupitia kwa mguu yake naye mwuguzi ambaye ameinama ameshika sindano. Tena tunaona nyuma yake kuna meza iliyo karibu na yeye.

Mtu mwenye amesimama hapa, amesimama ameiangalia juu juu, kuna bao imeandikwa kwa hili mti ya sima. Imeandikwa Doctor Njikongo kumfuta mapenzi, kumfuta nyota na kuna nambari zimeandikwa huku chini.

Hii inakaa chupa ya dawa. Iko na kifuniko imefungwa vizuri. Kwa kifuniko kuna karatasi imeandikwa Security Seal . Tena juu ya hio kifuniko imeandikwa Sevania Live Herbal Clinic Detox na tena wakachora viungo nya ndani vya mtu.

Pia ameshikilia mtoto mdogo mchanga, tena muuguzi ambaye ameinama karibu na huyu mtoto anaonekana kumpea mtoto huyu chanjo kupitia kwa mguu yake, kuna wamama wengi sana ambao wako hapa na kila mmoja wao ako na mtoto.

Hapa tumuonyeshwa ni juu kabisa, kuna televisheni. Chini kidogo kwa hili meza kwa hili bao wamechora meno, wameandika dental care na tena kuna ukuta ingine iko apo mchoro zake haijaonekana vizuri. Hapa ni mahali watu wanakuja kupata usaidizi ya meno.

Wamejifunika kila mahali, kuanzia juu hadi chini. Wamevalia wote nguo nyeupe, wawili wako na mitungi iko kwa migongo yao. Wawili wako juu ya hii gari na mmoja tu amesimama kando tena juu ya hii gari kuna kitu imefunikwa na kitu nyeupe.

Mtu huyu daktari ambaye amekaa chini tena kando yake ama mbele yake kuna mgonjwa mwenye amekaa. Katikati yao kuna mashini. Daktari ni kama anaangalia macho ya huyu mwenye amekaa kando yake vile tunavyoona.

Yenye tumeonyeshwa, mkono yenye imeshika vitu mbili, moja ikiwa dawa kutoka kwa chupa ndogo sana, na ingine ni sindano yenye imeshikwa pia. Dawa hii yenye inatoka kwa chupa ndogo sana, juu ya hili chupa imeandikwa Vaccine .

Kwenye hospitali fulani huyu msichana ambaye ako hapa ndani amecheka, amesmile, ametabasamu. Tena juu kuna bao imeandikwa Fine Touch Dent.

Huyu ambaye anayeshikilia mkono yake juu na huyu mmoja aliye kando yake ameshikilia mtungi anaonekana kutoka kuchota maji kutoka kwa hili kitu yenye inashikiliwa juu. Tunaona hii inaweza kuwa tu ni watu ambao wanatafuta maji vile tunavyoona mahala mahali wako wanaonekana kutafuta

Huyu ambaye ameshikilia sindano ameshika chupa ndogo kwa mkono mwingine. Anashika sindano anaonekana kutoa dawa kwa kile chupa ndogo. Kuna watu pia ambao wanatembea nyuma yake. Hii inaweza kuwa ni dawa ya chanjo ya kupea watoto walio chini ya miaka tano kuzuia magonjwa.

Huyu mwenye amekaa kwa kiti anaonekana kuwa ni mjamzito tena anaonekana kuwa ni kama anasikia uchungu naye mwenye ameinama mwenye amefalia barakoa. Naonekana kuna kitu yenye anaangalia chini ama kuna kitu yenye anataka kuna kitu yenye anataka kufanya kuona kumsaidia huyu.

Huyu ambaye amelala hapa ameona juu, naye daktari ambaye ako kando yake ameshikilia karibu na pua yake na kuna sindano ama kitu kama sindano ameshikilia kwa mkono, kuna mwenye amesimama karibu na yeye, huyo anakaa kuwa ni kama anaangaliwa pua.

Hapa inaonekana kama hospitali, ni mahali pa watu ambao wako na hali mahututi. Tunaona daktari ambao wamesimama kandokando, alafu tunavyoona kuna mgonjwa mwenye amelazwa kwa kitanda, tena wote ni kana kwamba wanaona hizi kitu kama talakilishi iliyo kwa ukuta.

Mtoto huyu mwenye amelala au mamake anamshika mkono, daktari pia tunavyoona ameshikilia kitu kama sindano ni kama kumpea huyu mtoto chanjo. Tena tunaona kuna vitu kwa hili nyumba, kuna meza iliyo kando, kuna vitu kama dawa na vitu za kutumia.

Ambaye ako karibu sana ameshikilia chupa ndogo la dawa. Tena kwa mkono ingine ameshikilia kitu kama shindano, ananganga kutoa dawa kutoka ile kwa chupa akiekelea kwa shindano. Nyuma yake kuna watu wengi ambao wamesimama pia.

Huyu mtu mwenye amesimama kwa shamba. Tunayoona ni shamba ya mimea, mimea enye inakaa tofauti tofauti. Ameshikilia kwa mgongo yake ameeka mtungi, mtungi enye inakaa ni mtungi ya dawa nyunyuzia kwa hizi mimea zilizomea hapa.

Mtu mwenye amekaa chini amekalia kitu kama mashini zenye ziko Kando Kando ameingiza mikono zake na tena Kuna mwenye amesimama anaonekana ni kama anafanyisha huyu mwenye amekaa mazoezi.

Hizi zote ni vitu zenye zinauza, naona hapa kuna zenye ziko kwa ndoo kubwa kubwa, kuna zenye zimepangwa kwa tatu ziko kwa vitu ndogo ndogo, hizi zote inaweza kuwa tu ni vitu ya kuwekelea chakula, viungo vingine tofautitofauti za kuweka kwa chakula, ili kuongeza radha kwa chakula.

huyu mwenye amelala ameona juu daktari pia amemkaribia na kumfungua mdomo yake ni kama ana anaiangalia meno ya huyu mama ambaye amekaa kwa ukuta imeandika Kinga Africa Geneva Global Smile over lifetime. Free dental increasing access to dental.

Hili ndogo enye inaonekana chupa la dawa imefungwa vizuri. Kuna maandiko zimeandikwa juu yake olympia pharmaceuticals vitamin d3 na tena zingine zenye ziko hapo chini. Hiyo imeandikwa hii ni dawa enye inaeza kutumiwa na kila mtu.

Huyu mwenye amekaa hapa ni kama kwamba anaangaliwa sikio yake. Ni kama ako na shida kwa sikio hao ambao anaangalilia sikio wameandkwa kitu imeandikwa world hearing day .

Ambao wamevalia mapambo kila mmoja wao kwa shingo amevaa leso wanakaa maasai ama wasamburu wanabeba maji ,kila mmoja wao ameweka mtungi wa maji kwa kichwa yake ni mmoja tu ndiye tunayeona hajaweka mtungi kwa kichwa yake anatembea bure.

Huyu ambaye amekaa pia kwa kiti ameshikilia kitu kama karatasi kubwa sana kwa mkono yake na mwenye amesimama karibu na yeye anaonekana kumpea huyu mwenye amekaa chanjo. Watu ni wengi kwa hili nyumba. Wengi wao tunavyoona ni kama wanapokea chanjo.

Dada ambaye ako katikati amejifunga kila mahali, kitu nyeusi kwa kiuno yake. Tena kuna mwenye ako nyuma yake mwanaume kuna ambao wako kando, anaonekana huyu mama anafanyiwa mazoezi anaweza kuwa na shida fulani.

Huyu ambaye amekaa, ambaye mbele yake kuna kitu kama tarakilishi yenye inatumiwa hosiptali, aliye kando yake anakaa muuguzi amevalia vazi za hosiptali, wameonana wote wawili wametabasamu kama kuwa wanaongeleshana.

Huyu ambaye ameshikilia chupa ndogo kwa mkono yake pia kwa mkono ngine ameshikilia sindano anaonekana kutoa dawa kutoka kwa ile chupa ndogo akiweka kwa sindano. Kuna tena mmoja mwenye amekaa karibu na yeye na tunaona pia kuna wauguzi wengine amabao wamekaa.